Ni mandhari ya zizi la ng'ombe, kuna ng'ombe wanaoonekana kuwa wanakula nyasi, ng'ombe hawa ni wa wenye rangi ya madoadoa nyeusi na nyeupe, mbele yao kuna gunia inayonekana imebeba pia chakula yao.

Madhari hapa ni ya shambani, kuna mimea, kuna ngombe ambaye ni rangi ya nyeusi doadoa nyeupe. Kando ya ngombe kuna mtu alievaa koti ya rangi ya manjano, mgongoni mwake amebeba kibuyu inaonekana kuwa imebeba dawa anayenyunyuzia ngombe labda kuzuia ugonjwa au wadudu.

Inaonekana kuwa kuna ng'ombe wanaokamuliwa hapa na mashini. Kuna mashine inayoonekana imewekwa kwenye chichi chuchu za ng'ombe, na kuna chupa inayobeba maziwa inayotoka kwenye mashine hayo.

Hapa ni sokoni kwenye soko hili ni pahali pa kuuzia ndizi. Kuna ndizi mingi ambazo bado hazijaiva. Zaweza pikwa ama zaweza wekwa ziive ili zikuliwe.

Kuna shughuli inayoendelea hapa, watu wawili wanaonekana kuwa wamebeba pipa iliyo na kitu inayoonekana kuwa maziwa na wanaimwaga kwenye kifaa fulani, watu hawa wote wamevaa barakoa na koti ya rangi nyeupe.

Kuna ng'ombe waliolala chini huku tumbo zao zikiwa zimefura. Ng'ombe hawa labda wanapumzika ama wamekula kitu mbaya wakaanguka chini wakafa.

Maandhari hapa ni zizi la ng'ombe. Kuna ng'ombe tofauti tofauti wa rangi nyeusi, kuna rangi ya nyeupe. Kuna mtu aliye simama hapo kando ya ng'ombe hao anaonekana kuwa anawashughulikia.

Inaonekana kua kuna mwenye anakamua, kwa sababu kuna ngombe, kuna ndoo na kuna mtu kando ya huyo ngombe. Mtu huyu anaonekana kua anavuruta titi la ngombe na kutoa maziwa yanayoingia ndani ya ndoo baadae atayatumia. Ngombe amefungwa mguu na kamba ili asisumbue akikamuliwa.

Kuna umati wa watu wengi wao wamevaa nguo zinazofanana. Wamevaa koti ya rangi ya nyeupe na kofia za rangi ya nyeupe huku wengine wamevaa fulana za pinki. Mmoja wao anaonekana kuwa anawaelezea kitu fulani ambao wanaonekana kuwa wanaskiliza kwa makini.

Ni mandhari ya shambani, kuna mimea mbali mbali moja wapo ya mmea haya ni mgomba. Mgomba ni mmea unaozaa ndizi, tunavyoona kuna ndizi kwenye mgomba. Ndizi hizi zimeiva huku kuna zingine bado hazijaiva.

Hizi ni ndizi na ndizi hizi bado ziko kwenye mgomba hazijakatwa ilhali zimefikisha ule wakati amabao zinafaa kukatwa. Ndizi zaweza pikwa au kuwekwa ziive.

Kuna watu walio simama, wanaonekana kuwa wanapakuliwa chakula, sababu kuna sahani zilizo na vyakula inayoonekana kuwa ni wali.

Kuna mahindi iliwekwa hapo chini. Mahindi hayo yako mengi na yamewekwa chini kwenye mchanga. Na hapo kando kuna mbao mbili. Inavyoonekana kuna mwenye ako hapo anayetumia mbao hizo kutembea na yeye ndiye anaguza hayo mahindi. Ni kama hayo mahindi ni yake.

Ni mandhari ya shambani. Kuna aina ya mimea, mmoja wao ni mgomba. Mgomba ni mti unaozaa ndizi. Mgomba haya yamepandwa kwenye shamba hili na kuna mimea pia yamo chini ya migomba haya.

Hili ni mandhari ya maabara, kuna mwanamke aliyevaa koti ya jeupe kichwani pia amefunga kitu cheupe mkononi mwake, amebeba chupa ama glasi huku anakaa kuwa anadondokea kitu fulani inayotoka kwenye mkono wa kushoto inaingilia kwenye chupa hilo.

Kuna ng'ombe. Ng'ombe hawa ni weusi, doadoa nyeupe. Wanaonekana kuwa wako uwanjani wanakula nyasi. Nyasi hizo zimewekwa kwenye kitu inayoonekana kuwa ni gurudumu.

Kuna watu watatu, Wawili wako kwenye gari huku wakionekana kuwa wanatoa pipa na kupatia huyu anayeonekana kuwa kumwaga kitu iliyoko kwa pipa hilo inayo onekana kuwa ni maziwa.

Hili ni soko. Soko hili ni la kuuzia ndizi. Kuna mtu ambaye amesimama ana ndizi mingi mbele yake ambazo zimewekwa juu ya meza. Ndizi hizi zote zimeiva.

Ni mandhari ya zizi la ng'ombe. Kuna ng'ombe wa rangi nyeusi dodoa nyeupe. Wanaonekana kuwa wanapumzika huku wakiwa kando ya kifaa cha kunywa maji.

Ni mandhari ya shambani. Kuna mtu aliyesimama karibu na mikungu ya ndizi iliyopangwa mbele yake. Anaonekana kuwa kwenye shamba au eneo la ukusanyaji wa mazao huku masanduku ya karatasi yaliyoko nyuma yakidokeza shughuli za kuhifadhi au kusafirisha ndizi hizo.

Huyu ni mkulima, mkulima anakamua ng'ombe kando yake kuna ng'ombe chini ya ng'ombe kuna ndoo, ndoo hiyo anatumia kuwekea maziwa hapo penye anakamua. Maziwa inayotoka kwa ng'ombe inaingia ndani ya hiyo ndoo, anayekamua ni mwanaume mkulima.

Hapa ni shambani, kwenye shamba hili kuna mti wa ndizi. Mti huu wa ndizi ni mgomba, unaitwa mgomba. Mgomba uko ukona ndizi uliokomaa na lenye linaeza liwa ama linaeza katwa liekwe liive ili liliwe, liuzwe ama wafanyie watakalotaka.

Ni mazingira ya zizi la ng'ombe, kuna ng'ombe wengi waliolala huku, wengine wamesimama. Ng'ombe hawa ni wa rangi tofauti tofauti kuna rangi nyeupe doa doa nyeusi, kuna rangi nyeusi doa doa nyeupe na kuna wa rangi nyeusi.

Hapa ni mandhari ya shambani, Kwenye shamba hili kuna migomba moja ya migomba imetoa ndizi ndizi hiyo ambayo haijakatwa lakini iko tayari kukatwa.

Kuna mtu aliyevaa surupwenye ya rangi ya kijani, mguuni amevaa viatu vya nyeusi. Mtu huyu anaonekana kuwa anakamua ng'ombe kwa sababu kuna ng'ombe aliyefungwa mguu na chini yake kuna ndoo. Mkononi mwake anaguza chuchu la ng'ombe linatoa maziwa kuelekea kwenye ndoo.

Hapa Kenya inakaa kuendelea ni kuna usafi wa ng'ombe. Ng'ombe wanaoshwa. Kuna ng'ombe wawili na wanaume wawili. Mmoja anamwaga maji kwa ng'ombe huku mwingine anakaka kusugua mwili wa ng'ombe. Ng'ombe kenye inakaa kuendelea hapa ni ng'ombe wameletwa kuoshwa na kutolewa uchafu ili wawe na mwili safi.

Ni mandhari ya shambani kuna ndizi, ndizi hii bado upo kwenye mgomba. Ndizi hizo zipo tayari kukatwa ila bado hazijakatwa.

Mazingira haya ni ya zizi la ng'ombe. Kuna ng'ombe wengi hapa; ng'ombe ya nyeusi, madoadoa nyeupe na ng'ombe yenye madoadoa nyeusi. Kuna watu wanaonekana wakitembea hapo ndani labda wanakagua ama wanaangalia ng'ombe hao.

Mahali hapa ni pachafu, pana takataka mingi. Kuna ng'ombe wanaokulia kwenye mahala hapa, ina makaratasi maganda za kila aina. Inaonekana kuwa hapa ndio watu humwaga takataka.

Kuna mtu anaonekana kuwa anafuraha huku anatabasamu. Mtu huyu ni mwanadada, ameketi chini labda ameinama, anakaa kuwa anakamua ng'ombe. Ng'ombe huyu amefungwa mguu kwa kamba ili hasisumbuwe akikamuliwa.

Huyu ni ng'ombe anayekamuliwa kwa kutumia mashine ya kisasa. Kila chuchu imeunganishwa na bomba maalum linalovuta maziwa kwa nia ya mpigo wa mashine ambayo hupunguza kazi ya mikono na kuongeza usafi wa mazao ya maziwa. Ng'ombe yuko ndani ya zizi lililo na sakafu ya saruji ishara ya mazingira yanayolenga usafi na unaothibiti wa maambukizi.

Hii ni ndizi. Ndizi hii imetolewa ganda na inaonekana imeshikwa na mtu fulani. Haijamaliza kutolewa ganda bado kuna sehemu hujatolewa na kuna sehemu imetolewa.

Picha hii inaonyesha shamba la mahindi lililo katika hatua ya kukomaa, yakiwa yamepandwa kwa mistari nadhifu. Majani ya mahindi yanaonekana kuwa na madoa meupe ambayo huenda yakawa na dalili za magonjwa ya mmea kama vile ukungu au athari za wadudu kama funza wa majani. Madoa hayo yanaweza kuashiria upungufu wa virutubisho, shambulizi la ugonjwa, athari ya wadudu.

Ni mandhari ya shambani, kuna migomba. Mgomba huo umezaa ndizi. Inaonekana kuwa kuna mwanamke anaonekana anaguza mgomba huo, ndizi uliokuwa kutoka kwenye mgomba.

Kuna mtu aliyevaa nguo ya rangi ya samawati, amevaa barakoa kofia nyeupe kichwani, viatu vya nyeupe na suruali ya nyeusi, inaonekana kuwa anakagua vitu vilivyo ndani ya pipa, vitu hivo vianonekana kuwa ni maziwa labda.

Ni miche ya ndizi iliyopandwa kwa vifuko kwa plastiki, ikiwa imepangwa kwa mpangilio mzuri. Mimea hiyo inaonekana kuwa na afya ikichanua majani ya kijani kibichi, ishara ya ukuwaji mzuri. Hii ni hatua ya mwanzo ya kilimo cha ndizi ambapo wakulima huzalisha miche kabla ya kuipanda shambani.

Kuna watu tofauti ambao wamesimama wote wanaonekana kuwa ni wanawake, inaweza kuwa na uwezekano wa kuwa wamekuja kupakuliwa chakula kwa sababu kuna vyakula kwenye sinia ambayo mmoja wao amebeba.

Kuna watu watatu kwemye chumba hiki. Wote wamevaa nguo zinazofanana. Koti ya rangi nyeupe, viatu nyeupe, suruali za zinazokaribiana. Wanaangalia kitu ile kwenye jiko. Mmoja wao ameketi.

Hapa ni shambani, shambani humu kuna mimea tofauti tofauti. Kuna yaliyo chini na kuna mmea unaokaa mahindi. Ndani ya shamba hili kuna mtu, mtu huyu anakaa kuwa mwenye shamba ambaye ndio mkulima na anatabasamu inaonekana kuwa ako na furaha moyoni mwake.

Ni mazingira ya kijijini, ama ya mashambani. Kuna mimea tofauti tofauti yanaonekana kwenye mazingira haya. Kuna migomba, kuna nazi, na kando yake kuna paa ya nyumba.

Inaonekana kuwa kuna ndizi ambazo hazijaiva ndizi hizi zimewekwa juu ya gari na ni kama zinapelekwa mahali ili ziuzwe ama zapelekewa mtu.

Kuna ng'ombe na kuna watu. Ng'ombe hao wanaonekana kuwa wanakamuliwa. Wako kwenye zizi na chini yao kuna mapipa. Ng'ombe hao wanaonekana kuwa wanakamuliwa na mashini inayorahisisha kazi.

Hapa ni mandhari ya shambani kuna mgomba, mgomba ni mimea unaozaa ndizi. chini yake kuna nyasi na zimo katika mahali fulani.

Kuna watu wamesimama huku mwingine anaonekana kuwa anasafisha mazingira. Labda kuna hafla inayotaka kufanyika hapa na waliosimama wanatayarisha mahali pa hafla hiyo.

Hii ni mazingira ya zizi la ng'ombe. Kuna ng'ombe labda dama waliosimama, wana madoadoa ya rangi nyeupe na nyeusi. Maskioni yametobolewa na kuwekwa nambari.

Hiki ni chumba. Chumba hiki kinaonekana labda ni jikoni mwa mtu. Kuna mihindi iliyowekwa hapo na zimegongwa na moshi. Mihindi hizi hutumika mara nyingi na watu wakipanda. Wanaifadhi mahindi ili zisisiambukizwe na magonjwa ama kuharibiwa na wadudu.

Hapa ni mazingira ya shambani. Kuna aina tofauti tofauti ya mimea. Kuna hadi miti. Mojawapo ni mgomba. Mgomba ni mti unaozaa ndizi. Hapa kuna migomba mingi zinazoelekea saba. Migomba hutumika kwa njia tofauti tofauti.

Hizi ni ndizi ambazo zinaonekana kuwa ndio zimekatwa kkutoka mgomba. Zinaonekana kuwa zinaenda kuuzwa kwa sababu bado ziko mbichi hazijaiva. Ndizi hizi pia zinaweza pigwa na kuliwa bila kungoja ziive.

Sufuria yenye maziwa inayochemka juu ya gesi inaoneakana ndani ya sufuria kuna kijiko cha kupimiza ambacho kimechovya kikowa na maziwa kidogo, hali ya maziwa yaonekana kua hatua ya awali ya kuchemka, bado hayajaonekana kufura au kubadilika kwa kazi, inaonekana mtu yuko makini kufuatilia hatua ya kuchemka ili kuepuka maziwa kufurika na kumwagika chini.

Kuna mkono ulioshikilia jani la mahindi. Jani hilo linaonekana kuwa limeharibika, limejaa mashimo yanayoashiria shambulio la wadudu ama magonjwa ya mimea. Katika mandari ya nyuma mimea zaidi ya mahindi pamoja na udongo wazi linaonekana hili linaashiria kuwa pahali hapa ni shambani.